Mashine ya kisasa ya benki ya kcb ya kuchukulia fedha ambapo kuna mteja anaweka kadi ili aweze kuchukua pesa kwaajili ya mahitaji yake binafsi kutoka kwenye akaunti yake.

Jengo la benki ambapo wafanyakazi wake wanatumia kompyuta kuwahudumia wateja, ambao wamefika hapo kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali kama vile, kufungua akaunti, kuweka na kutoa fedha.

Jengo la benki ya Afrika, ambapo huduma zinazopatikana hapo ni kama vile: kuweka na kutoa fedha, na kufungua akaunti. Pia kuna magari ya wateja na wafanyakazi yapo nje.

Wafanyakazi na wadau wa benki, wa kike na wa kiume, waliovaa suti wakipiga picha ya pamoja baada ya kufanya kikao cha kujadili maendeleo ya kifedha, kwenye chumba maalumu cha mikutano, ili kuboresha huduma hizo kwa wananchi.

Sehemu ambapo kuna magari yanayouzwa, ambapo mafundi wengi wanapatikana wanaoyatengeneza ili yaweze kuendelea kufanya kazi vizuri, pia ofisi ya wauzaji inapatikana hapo.

Magari mengi mapya meupe, yanayotumika kwa ajili ya kusafirisha bidhaa toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, yamewekwa katika jengo kubwa ili yaweze kuuzwa, ambapo kuna ofisi kwa ajili ya wafanyakazi katika eneo hilo wakisubiri wateja.

Sehemu yenye magari mengi madogo yenye rangi nyeusi, yanayo uzwa bei tofauti tofauti ambapo wauzaji wamekaa wakisubiri wateja waweze kufika eneo hilo kwaajili ya kuwauzia.

Magari mengi yaliyowekwa mwenye ukumbi mkubwa ulioezekwa, ambapo yote ni mapya, yenye rangi nyeupe na nyeusi, ambapo kuna wahudumu wamekaa ndani ya ofisi wakisubiri wateja.

Duka ambalo lina mashine kubwa ya kuuzia maziwa, yenye sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe atakama muuzaji hayupo katika sehemu hiyo. Pia kunatangazo limewekwa linalo tangaza huduma zinazo patikana hapo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng’ombe, iliyowekwa kwenye duka kubwa ya kujihudumia, yenye sehemu ya kuweka fedha, ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo katika eneo hilo.

Duka dogo la kuuza maziwa mabichi ya ng'ombe na mtindi, ambapo kuna tangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo, pia ndani kuna friji kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa hizo zisiweze kuharibika haraka.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe mabichi, ambapo imewekwa eneo la nje. Pia, ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Duka la kuuza maziwa ya ng'ombe lenye bango dogo, linalotangaza huduma inayopatikana hapo. Pia, kuna wateja wengi wakiweka fedha kwenye mashine ya kuuzia bidhaa hiyo ili waweze kujihudumia wenyewe.

Duka dogo la maziwa ya ng'ombe, ambapo muuzaji anampimia bidhaa hiyo mteja, anamuwekea kwenye jagi, ili aweze kwenda kuitumia kwenye familia yake; ambayo inaongeza protini kwa wingi.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, yenye sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe, hata kama muuzaji hayupo katika eneo hilo, pia imechorwa matangazao yanayotangaza huduma inayopatikana hapo, na mawasiliano ya mmiliki.

Sehemu ya karakana, ambapo kuna mafundi seremala wanaotengeneza bidhaa mbalimbali za mbao, kama vile: meza, stuli, viti, vitanda na sofa ili waweze kujipatia kipato.

Duka la kuuza bidhaa za mbao ambapo sehemu ya nje kuna viti vinne na meza moja, zilizopangwa vizuri karibu na barabara ya lami ili wateja waweze kuona na kununua.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali za mbao za kisasa kama vile sofa kubwa nyeupe zilizopangwa vizuri, kabati na vitanda, ambapo sehemu ya nje kuna tangazo kubwa lililowekwa, kwa ajili ya kutangaza huduma inayopatikana hapo.

Hoteli kubwa ya kisasa iliyojengwa vizuri, ambayo ina vyumba vingi vya kulala ambapo sehemu ya mapokezi kuna mhudumu amekaa akisubiri wateja, ili waweze kulipia kupata huduma hiyo.

Jengo kubwa la hoteli lililopambwa vizuri kwa taa nyingi, ambalo ndani yake kuna viti na meza na kochi kwa ajili ya wateja waweze kukaa, kupata vinywaji na vyakula mbalimbali kama vile soda, juisi na maji.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali za chakula za asili kama vile matunda, mboga za majani, pia kuna wateja wamesimama eneo hilo ili waweze kupata huduma hiyo.

Soko kubwa ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo ambao wanauza bidhaa mbalimbali kama vile: vitunguu na mboga za majani ili waweze kujipatia kipato. Pia kuna wateja wanafika mahali hapo ili waweze kupata huduma hiyo.

Sehemu ya soko iliyoezekwa ambapo kuna wafanyabiashara wengi waliopanga bidhaa zao wanazoziuza kwenye meza zao kama vile: nafaka, viungo, ubuyu na mafuta ya kupikia; ili waweze kujipatia kipato.

Sehemu ya soko kubwa ambapo pana wafanyabiashara wengi wadogowadogo waliopanga vizuri bidhaa wanazoziuza, kama vile: nyanya, nafaka na viazi mbatata; ambao wanafanya kazi hiyo ili waweze kujipatia kipato.

Nyumba kubwa ya kisasa ya ghorofa yenye madirisha ya vioo, ambayo ina uzio kwa ajili ya usalama zaidi, inapangishwa kwa watumiaji kama vile; biashara, ofisi na makazi.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri zinazouzwa, kama vile vyakula na vinywaji, pia kuna wateja wengi wanaolipia vitu walivyovichukua kutoka sehemu hiyo.

Jengo kubwa lenye duka la kuuza nguo za kike na za kiume, zilizopangwa vizuri ambapo sehemu ya nje ya juu, kuna bango kubwa linalo tangaza huduma inayopatikana hapo ili wateja waweze kufika kwa ajili ya kununua.

Duka kubwa la kuuza nguo kama vile suruali nyingi na mashati ya wanaume, ambapo zingine zimewekwa juu ya meza. Pia muuzaji anazipanga vizuri bidhaa hizo, kwa ajili ya wateja waweze kuziona.

Duka kubwa la nguo na viatu vilivyopangwa vizuri, bidhaa hizo zingine zimewekwa juu ya meza, zinazouzwa kwa wateja wanaofika hapo. Pia kuna ofisi ambapo wahudumu kwa sehemu hiyo wanapatikana.

Duka kubwa la kujihudumia lenye bidhaa mbalimnali kama vile vinywaji, dawa za meno, matunda, vitafunwo ma mafuta ya kipikia, ambapo kuna sehemu ya kaunta ili wateja waweze kwenda kulipia, vitu walivyo chukua.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna viatu vingi vilivyopangwa vizuri, vyenye rangi na ukubwa tofautitofauti vinavyotumiwa na wanaume na wanawake, kwa ajili ya kufanyia mazoezi kama vile kukimbia na kuruka kamba.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna vinywaji vingi vilivyopangwa vizuri, kama vile; juisi, soda na maji, kwa ajili ya wateja kuchukua na baadaye kwenda kulipia sehemu ya kaunta.

Duka kubwa la kujihudumia, lenye vinywaji mbalimbali vilivyopangwa vizuri, kama vile maji, soda na juisi. Pia, mteja amesimama, anachagua bidhaa hizo kwa ajili ya kuchukua, na baadae ataenda sehemu ya kaunta ili aweze kulipia.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna viatu, mabegi na nguo zilizopangwa vizuri, kwa ajili ya kuuzwa. Pia kuna wateja wengi wanapita kuchagua bidhaa hizo, na baadae wataenda kulipia sehemu ya kaunta.

Duka kubwa la kujihudumia, ambapo kuna bidhaa mbalmbali zilizopangwa vizuri, kama vile: vitafunwa na vinywaji, mfano maji, soda, juisi na pombe kali.